Kutupa takataka kila mahali inasababisha ugonjwa nyingi katika nchi hii, naomba serikali waambiane madhara na waeleze wananchi wasitupe chafu ovyoovyo kila mahali, inasababisha madhara nyingi.

Mchezo wa kandanda katika nchi yetu iko chini sana kwanza. Naomba serikali wangalie hiyo hali ya mchezo kwa kuwasaidia hao wachezaji, sisi pia tuwashikilie wachezaji wetu, tuwafurahishe ili mchezo wa kandanda iende mbali katika nchi yetu naona ikienda mbali.

Ni muhimu wananchi wa Kenya wafuatilie mambo na boli, tuwatch mpira katika nchi yetu, tuwe washabiki tukiwashabikia wachezaji wetu ndio ifike mahali muhimu katika nchi yetu.

Lazima tusaidiane katika nchi yetu. Kuanza kusaidia hawa watu wenye wanauza biashara ndogo ndogo karibu na njia, kusaidia kama mwavuli, kama meza, ni mzuri sana, na nawaomba watu wenye, watu wa, katika nchi yetu waanze biashara ndogo ndogo kama hio, na serikali watasaidia na vitu ya maana kama mwavuli ama meza.